Timu ya kandanda iliyojipanga kwa safu moja katika uwanja wa michezo. Wachezaji wote wamevaa jezi nyeupe. Kocha mmoja amevaa shati la kijani kibichi na amejisimamisha upande wa kushoto wa timu. Nyuma yao kuna miti ya kijani na jengo la rangi ya samawati.

Wanawake wa timu mbili wamo uwanjani wakicheza. Wamevaa jezi za rangi ya samawati na nyeupe. Mmoja amebeba mpira mweusi. Nyuma yao ni wafuasi wao waliokalia viti vya rangi nyekundu na kijani kibichi.

Mashabiki wanaishangilia timu yao. Wameinua mikono juu kwa furaha. Wamevaa nguo za rangi nyeupe na za kijani kibichi. Mwanamume aliyetoa shati amejipaka rangi na kujiandika mwilini.

Mazingira ni ya ofisini. Chumba kimepakwa rangi nyeupe na kina madirisha na milango meusi. Wafanyikazi wamevaa nguo nyeupe. Mmoja amesimama huku akitumia tarakilishi.

Wachezaji wa kandanda wanafanya mazoezi uwanjani. Uwanja huo una nyasi za kijani kibichi. Nyuma yao kuna miti mingi.

Mashabiki wa timu ya kandanda wamesimama wakiishabikia timu yao. Wamevaa nguo za rangi nyeupe na kijani kibichi. Wamebeba bendera nyeupe. Wengine wameinua mikono yao juu kwa furaha.

Mazingira ni ya uwanjani. Wanariadha wamo tayari kuanza mashindano. Wafuasi wao wameketi. Wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu na nyeusi.

Rais wa Kenya ameketi huku akiandika. Mbele yake ni jaji aliyevaa nguo nyeusi. Upande mwingine ni majaji wengine waliovaa nguo nyekundu na nyeusi. Nyuma yao ni umati wa watu wengi.

Mwanamume aliyevaa suti nyeusi na tai nyekundu, amesimama akiwa ameinua biblia nyeusi. Mbele yake kuna kipaza sauti. Mwanamke aliyesimama kando yake amebeba biblia ya rangi ya kijani kibichi.

Watu wengi waliovaa nguo za rangi nyeupe na nyeusi wameketi wanashauriwa na mwanaume aliyesimama, askari mmoja anaonekana akiwa amevaa nguo za rangi ya kijani kibichi.

Watu wengi wamepanga foleni wakisubiri kuhudumiwa. Mwanamume aliyevaa nguo nyeusi na nyeupe ameketi akitumia tarakilishi. Mezani kuna makaratasi mingi. Yumo chini ya hema.

Watu walioketi katika viti vyeusi wanasubiri kuhudumiwa. Nyuma yao ni ukuta uliopakwa rangi nyeupe. Kuna dirisha nyeusi nyuma yao.

Watu wengi wameketi, katika viti vya usi wa kisubiri kuhudumiwa. Wamevaa nguo nyeusi na za samawati. Taa zimewashwa. Kuta zimepakwa rangi, za samawati, na nyeupe.

Mashabiki wa timu wamekuja kuisherehekea timu yao. Wameinua mikono yao juu kwa furaha. Wengine wanapiga picha timu yao. Wamevaa nguo za rangi tofauti ikiwemo samawati, nyeupe na nyekundu.

Watu wengi walioketi katika viti vyeusi na kuvaa nguo za rangi sawa wanahotubiwa na mwanaume aliyesimama. Mwanaume huyo amevaa nguo nyeupe. Kuta ni za rangi nyeupe.

Mazingira ni ya ofisini. Askari aliyevaa nguo za rangi ya kijani kibichi ameketi katika kiti cha ofisi akihudumiwa. Mfanyakazi aliyevaa nguo nyeupe anamhudumia mwanamke huyo. Mezani kuna tarakilishi na kitabu.

Wanaume wengi waliovaa suti za rangi tofauti tofauti wamesimama mbele ya vipaza sauti. Wamevaa kofia za rangi nyeupe na manjano. Mmoja wao amesimama huku akiwa amevaa suti nyeusi. Anaongea kwa vipaza sauti.

Mashabiki wengi wanaishangilia timu yao. Wamevaa nguo za rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu. Mwanamke aliyevaa miwani na kujifunga bendera amefungua mdomo huku akishabikia timu yake.

Mashabiki wanaishabikia timu yao. Wamevaa shati zilizo za manjano na rangi nyeusi. Wameinua mikono yao kwa furaha. Wengine wamevaa kofia ambazo ni nyeupe.

Mwanamume aliyevaa shati nyeupe na suti ya samawati amesimama huku akiongea kwa kipaza sauti. Amebeba Biblia iliyo ya rangi nyeusi. Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya.

Wafanyakazi wengi wamesimama mbele ya kuta za kijani kibichi. Wengine wameketi huku wengine wakiwa wamesimama. Wamevalia nguo za rangi ya kijani kibichi na nyeupe.

Watu wengi wameketi katika viti vya rangi nyeusi wakisubiri kuhudumiwa. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na ya samawati. Taa zimewashwa. Wanaume waliovaa suti wamesimama.

Watu wengi wameketi huku wengine wakiwa wamesimama. Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi na barakoa ya samawati usoni ameketi katika kiti cha kijani kibichi. Amefungua kitabu huku akitumia simu yake.

Mazingira ni ya mjini. Taka nyingi zimeweza kutupwa katika mtaro. Watu wengi wanatembea wakiwa wamevaa nguo nyeusi na za samawati. Kuna miti mingi. Magari yanapita barabarani.

Wakati ni mchana. Taka za rangi nyeupe, nyekundu, samawati na nyeusi zimetupwa kando ya barabara. Barabarani, kivuli cha gari kinaonekana.

Wachezaji wa mchezo wa raga, wamesimama huku wakiwa wameinua kikombe. Wameinua mikono yao kwa furaha. Wamevaa jezi za rangi nyeupe, nyekundu na kijani kibichi. Kando yao ni mwanaume aliyevaa nguo nyeusi.

Mazingira ni ya ofisini. Wafanyikazi wamevaa nguo za rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Nyuma yao ni ukuta uliopakwa rangi nyeupe, mezani kuna tarakilishi.

Wanawake wanne wenye nywele ndefu wamevaa nguo za rangi nyeusi, nyeupe na kijani kibichi. Wanatembea pamoja huku wakijadiliana. Mmoja wao amebeba simu huku mwingine amebeba kinywaji.

Mwanamme aliyevaa shati nyeupe na nguo nyeusi, amesimama kando ya watu wengine waliovaa nguo za rangi sawa. Nyuma yao kuna viti vya rangi nyeusi na nyekundu.

Mazingira ni ya ofisi. Mwanaume aliyevaa shati nyeupe ameketi nyuma ya dawati. Mbele yake ni tarakilishi. Wanaume wanne wamekaa huku wakimuongelesha.

Wanawake wanacheza mchezo wa vikapu. Mmoja amevaa jezi ya samawati huku mwingine akiwa amevaa jezi nyekundu. Nyuma yao ni mashabiki wanaowatazama.

Mazingira ni ya uwanjani. Timu mbili zilizovaa jezi za rangi ya kijani kibichi na manjano zimo uwanjani. Nyuma yao ni mashabiki wao wanaowatazama.

Wanaume wengi wamesimama mbele ya chumba kilichopakwa rangi ya manjano. Wamevaa nguo za rangi nyeusi, nyekundu na samawati. Wamevaa barakoa nyeusi na za samawati usoni.

Mwanamume aliyevaa suti nyeusi na tai ya manjano, amesimama huku akitabasamu. Kando yake ni mwanamke aliyevaa miwani na nguo nyekundu na nyeusi. Mbele yao kuna maua.

Wanawake wawili waliovaa jezi za rangi nyeupe na kijani kibichi wanacheza mchezo wa vikapu. Nyuma yao ni mashibiki waliovaa barakoa za samawati usoni na kukalia viti vyekundu wanaowatazama.

Mazingira ni ya uwanjani. Mwanaume aliyevaa shati nyeusi amesimama huku akijipiga picha. Wafuasi ni wengi. Wamevaa nguo za rangi tofauti ikiwemo kijani kibichi na nyekundu.

Mashabiki wa kandanda wamesimama huku wakiishabikia timu yao. Wamevaa nguo za rangi tofauti ikiwemo samawati, nyeupe na kijani kibichi. Mwanaume mmoja ametoa shati na kufungua mdomo wake huku akiwa ameinua mkono kwa furaha.

Mazingira ni ya mjini. Kuna ghorofa tatu, kuna pikipiki nyingi na gari. Ghorofa moja ni ya rangi ya samawati huku zingine ni za rangi ya dhahabu.

Wachezaji wa timu mbili za kandanda wamo uwanjani, timu moja, imevaa jezi za rangi nyekundu, huku nyingine ikiwa umevaa jezi za samawati. Jezi hizi zimeandikwa nambari tofautitofauti mgongoni. Nyuma yao ni mashabiki wanao watazama.

Mwanaume aliyevaa viatu vyeusi na fulana nyeusi, ameinua kitabu cha samawati. Nyuma yake kuna watu walioketi. Kuna gari jeusi na jeupe nyuma yake. Nyuma yake kuna miti ya kijani kibichi.

Watu wengi wamesimama ndani ya chumba kilicho na kuta nyeupe na madirisha makubwa. Mwanamme mmoja anawaonyesha wengine na kuwaelimisha vitu vilivyo kwenye tarakilishi.

Wanaume wawili wameketi katika viti vya rangi ya samawati. Mezani kuna makaratasi wanayoyaandika. Kuna simu na watu wengine walioketi huku mmoja wao akiwa anawatazama.

Wanaume watatu wameketi huku wakiandika katika karatasi. Wamekalia viti vya rangi ya samawati. Nyuma yao ni ukuta ulioundwa kwa mabati. Mmoja amevaa shati ya samawati.

Mwanamke aliyevaa shati nyeupe na nyekundu, ameketi katika kiti cheusi ,mbele yake ni mwanamume aliyeinama akiandika makaratasi yaliyo mezani ,mezani kuna simu na vikombe.

Mashabiki waliovaa nguo za rangi nyeupe na nyekundu, wameketi huku wakishangilia timu yao. Wameinua mikono juu kwa furaha. Wamebeba bendera za Kenya.

Timu ya soka iliyo na wachezaji kumi na moja ,sita wamesimama huku watano wakiwa wameinamabwamevaa jezi zilizo za rangi nyeupe na kijani kibichi.

Wanawake wawili waliovaa nguo za rangi nyeupe, nyeusi na kijani kibichi, wanatazama tarakilishi iliyo mezani. Wapo katika chumba kilichopakwa rangi nyeupe. Nyuma ya chumba hiki kuna ubao, watu wengi wapo katika chumba hicho.

Watu wengi wameketi wakisubiri kuhudumiwa. Chumba hicho kimepakwa rangi nyeupe na taa zao kuwashwa. Mwanamke aliyevaa shati nyeupe ameketi katika kiti, ambapo mezani kuna tarakilishi.

Mazingira ni ya ofisi. Watu wengi wameketi wakisubiri kuhudumiwa. Wahudumu wameketi katika viti vyeusi. Mezani kuna tarakilishi. Wahudumu wamevaa nguo nyeupe na nyeusi.

Wahudumu waliovaa nguo za rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe wamekaa chini ya hema. Wamevaa barakoa usoni. Wamekaa nyuma ya meza, zilizoundwa kwa mbao. Hema hii ni ya rangi nyeupe.

Mwanamume aliyevaa suti nyeusi na shati ya samawati ameinua Biblia. Mbele yake ni kipaza sauti. Kando yake ni mwanamke aliyebeba Biblia ya kijani kibichi.

Mashabiki waliovaa shati nyeupe na nyekundu, wamesimama huku wakipiga picha. Wamefungua midomo yao kwa furaha. Usoni wamejipaka rangi zilizo za bendera ya Kenya.

Wachezaji wa kandanda wamesimama uwanjani. Wamevaa jezi za samawati na nyeupe. Uwanjani kuna nyasi za kijani kibichi. Nyuma yao ni mashabiki wao.

Wanawake wanne, walio watimu ya mpira wa vikapu. Wametabasamu wakipigwa picha, wamevaa nguo za rangi nyeusi zilizochorwa bendera ya Kenya. Zimeandikwa nambari tofauti tofauti.

Chumba kilichopakwa rangi ya manjano, kina milango iliyoundwa kwa vioo. Mbele yake ni wanaume wawili waliosimama na wamevaa suti. Upande wa kushoto kuna askari aliyevaa nguo za rangi ya kijani kibichi na barakoa usoni.

Mwanamke, aliyevaa nguo nyeusi na nyekundu, amesimama, huku akimzawidi mwanaume kwa tabasamu kitabu ambacho ni cha rangi nyekundu.

Mwanamume ameketi chini ya hema, amevaa nguo za rangi nyeusi na nyeupe, mezani kuna tarakilishi mbili. Anawahudumia watu walio katika foleni.

Mazingira ni ya ofisini. Mwanaume aliyevaa kofia nyeupe ameketi huku akihudumiwa. Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi na kukalia kiti cheusi, anamhudumia mwanaume. Mezani kuna tarakilishi.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wameketi huku wakiwasherehekea wenzao. Wamevaa jezi zilizo za rangi ya samawati na nyeupe. Wamekalia viti ambavyo ni vya rangi ya kijani kibichi. Nyuma yao kuna viti vya rangi nyekundu.

Mashabiki wengi waliovaa nguo za rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani kibichi, wanaishabikia timu yao. Bendera za Kenya zinaonekana. Wengine wamevaa kofia za rangi nyeusi.

Mwanaume aliyevaa suti ya rangi ya samawati ameketi katika kiti cha chuma kilichopakwa rangi ya kijivu. Mkononi, ameshika karatasi nyingi. Mbele yake kuna mtu aliyevaa nguo nyeusi.

Wanawake waliovaa jezi za rangi nyeupe na samawati wanacheza michezo ya vikapu. Nyuma yao ni mashabiki waliosimama. Kuna majengo mengi nyuma yao.

Mashabiki wamekusanyika kuitazama timu yao. Wamevaa nguo za rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyekundu na nyeupe. Kuta zimepakwa rangi nyeupe, mashabiki wengine wanaonekana wakiwa wamebeba bendera ya Kenya.

Mwanamke aliyevaa nguo za rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi, anatembea huku katika upande wake wa kushoto, kuna mwanamume aliyevaa suti ya rangi ya kijivu. Nyuma yao kuna askari,

Mazingira ni ya ofisi. Wafanyikazi wamevaa nguo nyeusi na nyeupe. Kuta zimepakwa rangi nyeupe. Viti vya wale wanaosubiri ni vya rangi nyeusi. Mwanamme aliyevaa suti nyeusi amesimama huku akiongea kwa simu.

Wahudumu waliovaa nguo za rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu, wamevaa barakoa za rangi ya samawati usoni. Mezani kuna tarakilishi. Kuta ni za rangi nyeupe.

Watu wengi wameketi katika chumba kilicho na kuta nyeupe. Wameketi katika viti vyeusi wakisubiri kuhudumiwa. Nyuma ya chumba hiki, ni watu walioketi wakitumia tarakilishi.

Watu wamesimama huku wakihudumiwa. Wafanyakazi wamevaa nguo za rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe. Wamevaa barakoa za samawati usoni. Mezani kuna karatasi na kalamu.

Mazingira ni ya ofisini. Wafanyakazi wamevaa nguo nyeupe, nyeusi na nyekundu. Wamevaa barakoa usoni. Mezani kuna tarakilishi. Kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Watu wengi wamepanga foleni wakisubiri kuhudumiwa . Mfanyikazi aliyevaa shati nyeupe , barakoa ya rangi ya samawati na suruali nyeusi anamsajili mwanaume .

Wanamwe watatu wamesimama wakipigwa picha. Wawili wamevaa barakoa ya samawati, huku mmoja amevaa barakoa nyeusi. Wawili wameshika kitambulisho huku wakikionyesha. Mmoja amebeba simu.

Mazingira ni ya ofisini. Chumba kina kuta zilizopakwa rangi nyeupe na taa kuwashwa. Mwanamke anayehudumiwa amekalia kiti cheusi. Wahudumu wamevalia shati nyeupe. Mezani kuna tarakilishi.

Mazingira ni ya ofisi. Chumba kuna kuta zilizopakwa rangi nyeupe. Taa zimewashwa. Watu wengi wameketi wakisubiri kuhudumiwa. Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi amesimama.

Mazingira ni ya mjini. Wanasiasa wengi wamepanga foleni huku wakipigwa picha. Wanaume wamevaa suti za rangi nyeusi, samawati na kijivu. Wanawake wamevaa nguo za koti ambazo ni za rangi nyekundu na nyeusi.

Wachezaji wa mchezo wa vikapu wamo uwanjani wakicheza. Wamevaa jezi za rangi nyeupe, samawati na rangi ya kijivu. Nyuma yao ni mashabiki wao wanaowatazama.

Mashabiki wengine wameketi huku wengine wamesimama wakiwa wanaishangilia timu yao. Wamevaa nguo za rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe. Wamekalia viti vya rangi nyekundu. Kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Watu wengi wamevalia nguo na kofia za rangi ya samawati. wameketi huku wengine wakiwa wameinua mikono yao juu kwa furaha. Wamekalia viti ambavyo ni vya rangi ya kijani kibichi. Wachache wamevalia suti.

Watu wengi wamepanga foleni wakisubiri kuhubiriwa. Wengine wameketi huku wakihudumiwa. Kuna karatasi nyingi juu ya meza. Mwanamme aliyevaa nguo ya samawati anatumia tarakilishi.

Mwanamke aliyekalia kiti cha rangi nyeusi ana nywele ndefu na kuvalia miwani. Amevalia koti ya samawati. Mbele yake ni kipaza sauti. Anasikiza wanaomhoji kwa umakini.

Mazingira ni ya uwanjani. Mwanariadha anaruka, nyuma yake kuna viti vya rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani kibichi. Watu wengine wameketi wakitazama.

Mchezaji aliyeva jezi za rangi nyekundu na nyeusi anaruka uwanjani. Nyuma yake ni viti vya rangi nyeupe, nyekundu na kijani kibichi. Watu wameketi wakimtazama.

Watu wameketi katika viti vyeusi wakisubiri kuhudumiwa. Kuna wale wanaohudumiwa, wamevaa nguo za rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe na nyekundu . Kuna tarakilishi nyingi.

Mazingira ni ya ofisini. Kuta zimepakwa rangi nyeupe. Taa zimewashwa, mwanamke aliyevaa shati nyeupe, amekalia kiti cheusi. Anahudumiwa, mezani, kuna tarakilishi.

Mashabiki wengi wanaishabikia timu yao ,wamevaa nguo za rangi nyekundu ,kijani kibichi na nyeusi, wengine wamebeba bendera ambazo ni za Kenya .

Wanaume waliovaa suti tofauti wanatembea. Nyuma yao ni jumba lililopakwa rangi nyeupe. Mbele ni mwanaume aliyevaa shati nyeupe. Anatabasamu. Nyuma yake kuna askari mmoja.

Wachezaji wa timu mbili wamo uwanjani. Wanacheza mchezo wa kandanda. Kuna nyasi ya kijani kibichi. Uwanja umechorwa kwa kutumia wino mweupe.

Cheti cha kuzaliwa kutoka Jamhuri ya Kenya, kimeandikwa kwa kiingereza na kinaonyesha taarifa za mtoto aliyezaliwa hospitali ya Embu, wilaya ya mashariki. Cheti kina jina la mama, baba, tarehe ya kuzaliwa, jinsia ni ya kike, na sahihi ni ya afisa wa usajili.

Mchezo wa kandanda katika uwanja mkuu wenye wapenzi wengi kwenye viti. Wachezaji wamevaa jazi za rangi mbali mbali, manjano, kijani na buluu. Uwanja una nyasi nzuri.

Wachezaji wawili wa mpira wa vikapu. Mmoja amebeba mpira. Amevaa jezi ya rangi nyeusi iliyoandikwa Kenya. Mwingine amevaa rangi ya kijani kibichi iliyoandikwa nambari kumi na mbili mgongoni.

Askari aliyevaa nguo za kijani kibichi na kukalia kiti cheusi, anamwongelesha mwanamume aliyekaa nyuma ya dawati na kuvalia shati nyeupe. Juu ya dawati kuna kitabu.

Kijana aliyevaa miwani ya jua na jezi nyekundu yenye bendera ya Kenya, akijipiga picha katikati ya umati mkubwa wa wafuasi. Nyuma yake kuna mamia ya watu waliojaa katika sherehe au mkutano.

Mwanamme aliyevaa suti ya samawati na tai nyekundu, anamwongelesha mwanamke aliyevaa nguo ya rangi nyeusi na nyekundu. Wapo katika nyumba lililo la rangi nyeupe.

Mwanamke ameketi mezani akivaa shati jeupe na nywele amekanda akitumia kompyuta. Mezani kuna vifaa vya kibenki na karatasi za kazi, nyuma yao kuna mabango ya kijani na nyekundu na wafanyikazi wengine.

Watu wengi wanasubiria kuhudumiwa. Wamekaa katika viti vya rangi nyeusi. Askari mmoja aliyebeba bunduki anapita. Watu wamevaa nguo za rangi tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe na nyeusi.

Huduma za kiafya za nje chini ya hema. Wahudumu wa afya wamevaa sare nyepe na nyekundu, wanafanya vipimo vya maisha kwa wagonjwa. Kuna vipimo vya damu, shinikizo la damu na huduma nyingine.

Mashabiki wengi wanaonekana wakishabikia timu yao. Wamevaa nguo zenye rangi tofauti tofauti, ikiwemo nyeusi, nyekundu na nyeupe. Wanaonekana wakiwa wamebeba bendera za kenya.

Mwanamke amevaa nguo za kitamaduni za waridi na manjano amesimama upande wa kushoto. Askari amevaa sare ya kijani amesimama karibu naye . Watu wameketi kwenye viti vya rangi mbalimbali vikiwemo nyeupe, kijani na nyekundu.

Nyuma ya moto uliowashwa, mashabiki wengi wanaishabikia timu yao. Wana nguo za rangi tofauti ikiwemo kijani kibichi na nyeupe.

Mazingira ni ya kisiasa. Watu wengi wamevaa kofia za rangi ya manjano. Mmoja aliyevaa suti amesimama huku akiwa ameuinua mkono wa mfuasi wake. Mbele yake kuna vipaza sauti viwili.

Watu wengi ambao ni mashabiki wa mpira wamesimama uwanjani, huku wengine wakiwa wameketi. Wamevaa nguo zenye rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi na nyekundu. Wengine wamebeba bendera za Kenya.

Majaji watatu wameketi mezani, wawili wakiwa wanawake huku mwingine ni mwanaume. Wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe, nyekundu na nyeusi. Nyuma yao ni bendera ya Kenya.

Mwanaume aliyevaa shati nyeupe, anamsalimia mwanamke ambaye anatabasamu kwa kumwona mwanaume huyo. Wapo ndani ya chumba kilicho na watu wengi ambao wamesimama.

Sherehe ya kiapo cha urais katika uwanja wa Kasarani. Rais amevaa suti ya samawati nadai ya manjano. Mwanamke mmoja amevaa joho jekundu la kisheria akiwa upande mmoja na mke wa rais amevaa nguo za dhahabu upande mwingine.

Kiongozi aliyevaa suti ya samawati, shati nyeupe na miwani amebeba bibilia. Nyuma yake kuna bendera mbili ambazo ni za Kenya.

Mwanamke anayeitwa Helene Rafaela Namisi anafanya mahojiano ya nafasi ya jaji wa mahakama kuu. Amevaa suti ya bluu na mkufu wa lulu anatabasamu.

Kiongozi mmoja amesimama huku akinena akiwa ameinua Biblia. Amevalia nguo za rangi ya nyekundu. Kando yake kuna mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya rangi nyeusi. Nyuma yake kuna bendera za Kenya.

Wachezaji wawili wamo uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya rangi nyeupe na samawati. Mwingine amevaa jezi ya rangi ya nyekundu na nyeusi. Nyuma yao kuna viti vya rangi ya kijani kibichi.

Mazingira ni ya uwanjani. Timu inasherehekea kwa kufunga mbao. Wamevaa jezi za rangi ya manjano. Nyuma yao ni wafuasi wengi wanaowashangilia. Kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Wafuasi wamesimama huku wakisherekea timu yao. Waliosimama wamevaa shati za rang nyeusi na nyeupe. Vijana wawili walioketi wamevaa shati za rangi nyekundu.

Wanawake wawili walioketi wanawahudumia watu. Wanawake hawa wamekalia viti vya rangi ya samawati. Mama amesimama akisubiri kuhudumiwa huku akiwa amembeba mtoto mgongoni.

Wakili wengi wamevaa mavazi meusi ya kitaaluma na kofia za heshima wamesimama mbele ya jengo la mahakama. Wanashika mabango ya maandamano yanayotetea uhuru wa mahakama.

Umbo la duara nyekundu lililo na rangi ya manjano ndani linaonyesha watu wawili wakiwa wameshikana pamoja. Kumeandikwa Tuko pamoja.

Wasichana wanacheza mpira wa vikapu. Timu moja imevaa jezi za samawati, huku nyingine ikiwa imevaa jezi nyeupe. Kocha na mashabiki wanaushuhudia mchezo huu.

Mazingira ni ya uwanjani. Mashabiki wengi wamesimama huku wakiishabikia timu yao. Wengine wameinua mikono. Wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe na samawati.

Viongozi wakuu, wanatembelea sherehe rasmi wakiwa wamevaa suti za kibiashara na mavazi ya utamaduni. Askari mwenye kofia ya kijani amesimama upande mmoja wakati watu wengine wanafuata nyuma. Mazingira ni ya ndani yenye rangi za manjano na uhuru wa jani,

Mwanamke aliyesimama katikati, ameinua bibilia ya rangi nyeusi huku akiongea kwa kipaza sauti. Kando yake ni mwanamke aliyevaa nguo ya rangi nyeusi na nyekundu na barakoa usoni. Nyuma yao kuna bendera nne za Kenya.

Wachezaji wa kandanda wamo uwanjani wakicheza. Timu moja imevaa jezi za rangi nyekundu huku nyingine ikiwa imevaa jezi za rangi nyeupe. Wamo katika uwanja ulio wa nyasi. Kando ya uwanja kuna miti.

Wanawake watatu wameweza kuketi mezani. Wamevaa nguo za rangi nyeusi, nyeupe na barakoa usoni. Wamekalia viti vya rangi nyeusi.

Wananchi walio na furaha, wamevalia nguo za rangi nyeusi na nyeupe. Wameinua mikono juu yao kwa furaha. Walio mbele wamebeba bendera iliyo ya Kenya.

Wafuasi wengi wanakimbia kwa furaha. Wameinua mikono yao juu kwa shangwe. Nyuma yao ni orofa na miti yenye majani ya kijani kibichi. Kando yao ni vibanda vinavyouza viatu.

Mwanamume aliyevaa koti ya rangi nyekundu na nyeupe, anamsalimia mwanamke kwa furaha tele. Kando yao ni mwanamume aliyevaa shati nyeupe na kofia nyeusi.

Wachezaji wawili wa mpira wa vikapu, mmoja amevalia jezi ya Kenya, ambayo ni nyeusi, huku mwingine akiwa amevalia jezi ya kijani kibichi, nyuma yako, kuna viti vya.

Sherehe za ushindi za timu ya mpira wa kandanda baada ya kushinda taji. Wachezaji wamevaa jezi za kijani na manjano. Huku wakiwa wameinua mikono kwa furaha tele.

Wafuasi wa chama cha siasa wamevaa mavazi mekundu na kofia za rangi sawa wakiwa katika mkutano mkuu. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu wengine, ambao wamevaa nguo za chama hicho. Mazingira haya ni ya sherehe au kampeni za kisiasa.

Kiongozi anawasalimia wafuasi wake walio na furaha tele kwa kumwona. Wamevalia nguo zenye rangi tofauti tofauti ikiwemo samawati na nyeupe.

Wafuasi wa kandanda wanaishangilia timu yao. Wamevaa nguo za rangi tofauti ikiwemo samawati, nyeupe na nyeusi. Wamebeba bendera za rangi ya samawati.

Timu ya taifa ya mpira wa vikapu ya Kenya, wakiwa wamesimama kwa safu moja kwa heshima. Wote wamevaa jezi nyeupe za kitaifa zenye maandishi Kenya na nambari mbali mbali za wachezaji.

Wahukumu watatu wamevaa mavazi mekundu na meupe, wakiwa wamekaa mezani. Nyuma yao kuna bendera za Kenya na za mahakama. Watu wengine wamekusanyika chini, wakiangalia mazungumzo ya mahakama.

Mkutano wa nje chini ya hema. Kuna watu wameketi mezani, wawili wamevaa suti nyeusi na mmoja amevaa gauni nyekundu na nyeupe. Mbele yao kuna kompyuta, karatasi na vifaa vingine vya kazi.

Wachezaji wa timu wameweza kukusanyika pamoja. Wamevaa jezi za rangi ya samawati na viatu vya rangi tofauti tofauti. Nyuma yao ni viti vya rangi nyeusi, nyekundu na kijani kibichi.

Sherehe ni ya uapishaji. Mwanaume aiyevaa koti nyeusi amesimama huku akiwa ameinua biblia. Kando yake ni mwanamke aliyevaa nguo za rangi nyeupe ameshikilia kitabu.

Mwanaume aliye tabasamu, amevaa suti, huku akiwa ameshika kipaza sauti. Amesimama mbele ya bendera ya Kenya, na kuta za rangi nyeupe.

Mezani kuna makaratasi mengi. Mama aliyevaa shati nyeupe ameketi huku akiwaonyesha wanawake wengine, waliovaa nguo tofauti tofauti na vilemba kichwani, kilichoandikwa kwenye karatasi.

Mazingira ni ya ofisi. Kuna tarakilishi. Mwanaume mmoja aliyevaa shati nyeupe na tai nyeusi ameketi katika kiti cheusi. Mwanaume mwingine aliyevaa suti ya samawati ameinama huku akiandika.

Taka nyingi zipo kando ya lami. Zina rangi tofauti tofauti, ikiwemo nyeupe, nyekundu na kijani kibichi. Kivuli cha gari kinaonekana kwenye lami.

Mashabiki wamesimama wakiwa wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti, zikiwemo nyekundu na nyeusi. Mwanamke mmoja anaipeperusha bendera ya Kenya.

Mashabiki wengi wameinua mikono yao huku wakishangilia. Mwanaume mmoja amevaa miwani na kofia nyeusi. Wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti. Wengi wao wameinua bendera za Kenya.

Mwanamume mmoja aliyesimama, amevaa suti ya samawati na tai ya samawati na shati nyeupe. Kwa furaha anawaelezea watu walioketi huku wakiwa wamevalia shati nyekundu na long'i nyeusi.

Wanawake na wanaume walioketi na wengine kusimama, wamevaa nguo zenye rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe na kijani kibichi. Nyuma yao ni kuta zilizo na rangi tofauti tofauti.

Mchezo wa kandanda unaoendelea katika uwanja mkubwa wa michezo. Wachezaji wa timu mbili wanashindana, wakiwa wamevaa jezi za kijani na wengine wamevaa jezi za manjano.

Mwanamke amevaa shati jeusi na barakoa akiwa nyuma ya meza yenye kompyuta. Mwanaume amevaa kofia nyekundu na jaketi jeusi akiwa anazungumza naye. Mazingira ni ya ofisi.

Mazingira ni ya ofisini. Mwanamke aliyeketi na kuvalia shati ya rangi nyeupe na nyekundu, anamwongelesha mwanamume aliyevaa suti nyeusi. Mbele ya mwanamke huyu kuna tarakilishi.

Timu mbili zipo uwanjani zikicheza kandanda. Timu moja imevaa jezi ya samawati na nyeupe. Timu nyingine imevaa jezi za rangi ya kijani kibichi. Nyuma yao ni mashabiki wanaowatazama.

Mazingira ni ya ofisini. Watu wameweza kuvalia suti za rangi tofauti tofauti ikiwemo samawati na nyeusi. Wamevalia tai nyekundu na shati nyeupe.

Wafanyakazi wengi waliovaa nguo zenye rangi ya nyeupe, nyeusi na nyekundu, wamesimama mbele ya chumba kilichojengwa kwa matofali na kupakwa rangi nyeupe.

Wanaume wawili, waliovaa suti nyeusi, wanasalimiana. Nyuma yao, ni majaji wawili waliovaa nguo za rangi nyekundu, na nyeusi. Nyuma yao kuna askari aliyevaa nguo nyeusi na miti.

Mazingira ni ya uwanjani, ambapo watu wamekusanyika kuiunga mikono timu yao. Wamevaa jezi za kijani, nyeupe na samawati.

Mchezo wa mpira wa wavu, unaoendelea katika uwanja wa michezo. Timu mbili zinacheza, moja ikivaa jezi za nyekundu na nyingine za kijani kibichi.

Wanasiasa wengi wamesimama kwenye foleni wakiwa na furaha tele. Wamevaa suti za rangi tofautitofauti ikiwemo nyeusi na samawati. Wameinua glasi zenye vinywaji kwa furaha.

Mashabiki wa mpira wanaisherehekea timu yao, huku wakiwa wamevaa nguo tofauti tofauti ikiwemo jezi. Aliye mbele ameibeba bendera ya Kenya.

Mwanamke aliyevaa shati nyeupe na fulana nyeusi, anamuhudumia mwanamme aliyeketi kwenye kiti cha rangi nyekundu, Mwanamme huyu amevaa shati ya rangi nyekundu na suruali ya samawati. Mbele yake kuna tarakilishi.